Dawa iitwayo Ibex inayopatikana katika kisanduku cha rangi ya buluu. Sanduku lina maandishi yanayoonyesha kuwa kuna vidonge ishirini na nne ndani. Dawa imetengenezwa kwa ajili ya kupunguza maumivu. Kwenye mbele ya kisanduku kuna picha ya mwili wa binadamu imechorwa kwa rangi mbalimbali, kuonyesha maeneo ya maumivu.